Hili ni shamba la migomba, migomba ina majani mabichi makubwa na baadhi ya ndizi changa zinaonekana zikiwa bado zimeshikilia kwenye mmea upande wa kushoto. Kuna njia ndogo au barabara ndogo upande wa kulia.

Hii ni mikono ya mtu ikishika na kukagua mahindi, kuna lundo kubwa la mahindi mengine yaliyokauka chini yakionyesha kuwa labda yamevunwa na yanatayarishwa au kuhifadhiwa, huenda mtu huyo anachagua au kupanga mahindi hayo.

Hili ni kundi la watu ndani ya hema pengine maonyesho au tukio. Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ya maabara anaonekana akizungumza na watu wengine watatu. Akielekeza kitu fulani. Kuna bidhaa za maziwa, kama vile maziwa kwenye mitungi mbele yake. Nyuma yao kuna mabango yenye maandishi baadhi yakiwa ya nembo Dairy Board.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi, unao ninginia kutoka kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kijichi, na baadhi zina alama ndogo ndogo nyeusi. Juu ya mkungu, kuna majani makubwa ya mti wa ndizi huo.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi ambao labda haijaivaa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi zimeungana pamoja kwenye bua moja, zikining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi huku majani makubwa ya migomba yanaonekana nyuma.

Huyu mwanamume ameshikilia rundo kubwa la ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi, anaonekana kutabasamu na amesimama karibu na rundo jingine la ndizi chini zikionyesha kuwa yuko mahali pa kuzia matunda labda soko.

Huyu mwanamume anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, kwenda kwenye chombo kingine kilicho na kitambaa au chujio. Anatabasamu usoni akionyesha furaha au kuridhika na kazi anayoifanya. Nyuma yake kuna mitungi mengine mingi ya maziwa ikionyesha kuwa hii inaweza kuwa shughuli ya kukusanya au kusindika maziwa.

Huyu mtu anaonekana akikamua ng'ombe. Mtu huyo amechuchumaa chini karibu na ng'ombe, akitumia mikono yake kukamua maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwenye ndoa ya buluu iliyo chini.Ng'ombe ana rangi ya kahawia nyepesi na anapembe ndogo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo lenye udongo mwingi na miti michache.

Huu ni mkono wa mtu, ukiwa umeshikilia jani la mimea. Inaonekana kama mahindi. Jani hilo lina mashimo, kuashiria kuwa limeharibiwa na wadudu au ugonjwa. Sehemu nyingine ya mimea, kuna udongo pia inaonekana nyuma.

Hii ni ng'ombe mawili wamelala chini kwenye eneo lenye nyasi.Ng'ombe wa mbele ambaye anaonekana vizuri zaidi ana rangi ya kahawia na ana chuchu inayoonekana wazi. Akionyesha kuwa huenda ni ng'ombe jike anayetoa maziwa. Amelala chali huku kichwa chake kikiwa kimeelekezwa upande wa kulia.

Huu ni mtu akimimina kitu cheupe. Kinachoonekana kama kimiminika au uji nzito kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi kuenda kwenye pipa kubwa jeupe. Kuna mapipa mengine kadhaa meupe yaliyopangwa kwenye lori au gari dogo la kubebea mzigo.

Hawa watu watatu, wako katika shamba la migomba. Wawili wamesimama na moja amepiga magoti. Katikati yao kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimetandikwa kwenye majani ya migomba. Inaonekana kama wanachagua wanapanga au wanarekodi shughuli inayohusiana na uvunaji wa mandizi.

Huyu mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi au mtafiti amevaa koti cheupe la maabara na kofia nyeupe ya nywele .Anashikilia beka chenye kimiminika cheupe kinachoonekana kama maziwa au dutu nyingine nyeupe . Kwa mkono wake nyingine, anatumia chupa ndogo ya kudodoshea, kumwaga matone ya kumiminika kingine ndani ya beka.

Hii ni mimea midogo ya migomba ikiwa imepandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki. Inaonekana kama shamba la kitalu ambayo miche na migomba inatayarishwa kabla ya kupandikizwa shambani. Majani ya migomba inaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya.

Hili ni shamba la maindi ambapo mimea ya maindi inaonekana ikiwa imekuwa mzuri, udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu kahawia, na kuna majani mengine madogo yanayokuwa chini, mimea ya mahindi ina majani marefu mapana na ya kijani kibichi, baadhi ya mimea inaonekana kuwa na mwanzo wa kutengeneza kumbwe.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye umri akivuna mahindi shambani. Amevaa kofia na shati la rangi ya zambarau. Anatabasamu usoni akishikilia gunzi la mahindi lililokomaa kwa mkono wake wa kushoto.

Hii ni miti ya migomba inayoonekana kuadhirika. Baadhi ya majani yamegeuka rangi ya kahawia na njano, ikionyesha hali ya ugonjwa au uharibifu. Nyuma ya mgomba kuna maandhari ya milima na mimea mingine, ikionyesha kuwa ni eneo la kilimo au la porini.

Hii ni mimea ya migomba iliyopandwa ndani ya chafu au chini ya paa la uwazi. Migomba hiyo ina majani makubwa na inaonekana kuwa vizuri. Inawezekana mimea hii ililimwa kwa biashara au utafiti mzuri.

Hawa ni ng'ombe wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine, tunaweza kuona sehemu ya nyuma ya ng'ombe wawili weusi huku chuchu zao zikiwa zimeunganishwa kwenye vikamuzi vya mashine. Vikamuzi hivi vinapeleka maziwa kwenye mitungi ya plastiki iliyowazi.

Hii ni mikono ya watu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi, Ndizi hizo ziko za aina mbili, baadhi ni za njano, zilizoiva na nyingine ni za kijani kibichi, ambazo bado hazijaiva kikamilifu. Zimefungwa pamoja kama shada, maathari ya nyuma inaonekana kuwa nje.

Hili ni banda la kisasa la ng'ombe, ambapo ng'ombe wengi weusi na weupe wanaonekana kuwa wa maziwa. Wamepangwa kwenye vibanda vyao wakila chakula kutoka kwenye malisho. Kuna mwanaume mmoja amesimama katikati ya banda akiwatazama ng'ombe.

Hii ni mandhari ya kijijini au ya mashambani. Kwa mbele kuna paa la bati lenye kitu kidogo na inaonekana kuwa ni sehemu ya jengo. Kuna mifereji ya maji iliyowekwa kwenye paa. Nyuma ya paa hilo kuna mteremko wa ardhi uliofunikwa na nyasi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la mahindi ambalo limekauka kabisa . Labda kutokana na ukame au ukosefu wa maji. Majani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamenyauka kuashiria kuwa mimea imekufa au Iko karibu kufa. Ardhi pia inaonekana kavu.

Huyu ni mwanaume amesimama katika shamba la migomba, akishika mkungu wa ndizi zilizoiva. Anaonekana kuwa na umri wa makamo na amevaa kofia na fulana ya buluu. Nyuma yake kuna migomba mingine yenye majani mabichi makubwa. Mandhari yanaashiria kilimo au bustani ya ndizi.

Hawa wanawake wawili wanaonekana kuwa ufanyikazi wakiandaa au kuchakata kitu kinachonekana kama maziwa au kiowevu kingine chenye rangi nyeupe, wote wawili wamevaa sare nyeupe, ikiwa pamoja na kofia nyeupe na barakoa nyeupe, ambayo inashiria kuwa wafanyikazi katika mazingira yanayohitaji usafi.

Huyu mwanaume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado hazijapevuka. Anaonekana kuwa katika shamba la migomba au mahali ambapo ndizi zimekusanywa baada ya kuvunwa. Mwanaume huyu amejiegemeza kwenye gunzo la mti akiwa amevaa fulana na suruali ya buluu.

Hii ni kundi la watu, huenda vijana wakipanda miti au mimea mengine, wako katika eneo lenye udongo mwekundu na kuna mimea tayari imepandwa au inakuwa karibu nao, ikiwemo mgomba. Mmoja wa watu anaonekana akitumia zana za kuchimba labda jembe kusaidia kupanda.

Hili ni kundi la watu, huenda wakulima, wakikausha mazao yao nje, kuna zao iliyotapaka chini kwenye kifaa kama tarumbai au mkeka, na baadhi ya watu wamekaa au wamesimama karibu nalo. Inaonekana kama wanafanya kazi ya kukausha mazao, labda mahindi, mbahazi au aina nyingine ya nafaka.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba imepandwa kwa safu na majani yake makubwa ya kijani kibichi yanaonekana wazi. Kuna mimea mingi ya migomba yanayoonyesha bustani au shamba ambalo la biashara ya migomba. Ardhi inaonekana ya nyasi fupi au udongo ulio wazi kati ya migomba.

Huyu mwanaume amesimama katikati ya shamba la migomba. Anaonekana akijishughulisha na kifaa fulani kilichowekwa kwenye mti, ambacho kinaweza kuwa kifaa cha kupima hali ya hewa au udongo au labda ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au ufuatiliaji wa mimea.

Hili ni shamba la migomba ambalo limejaa migomba mirefu iliyokomaa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna majani yaliyoanguka chini katikati ya migomba hayo. Inaonekana kama shamba lenye afya linalostawi.

Haya ni miti kadhaa ya migomba ikiwa na majani marefu na mapana ya kijani kibichi. Baadhi ya majani ya chini yamekauka na kuanza kudondoka. Nyuma la migomba Kuna miti mingine mirefu labda ya misitu au mimea mingine mikubwa.

Hawa ni ng'ombe wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Tunaweza kuona miguu ya nyuma ya ng'ombe na chuchu zake zikiwa zimeunganishwa na vikombe vya kukamulia. Maziwa yanakamuliwa na kupitia mirija hadi kwenye chombo kikubwa cha chuma kilicho chini.

Huyu ni mtu anakamua ngombe, ng'ombe anaonekana kuwa mweusi na mweupe na mtu huyo ameketi chini akishikilia ndoo ya chuma anayotumia kukusanya maziwa .Inaonekana ni kama kazi ya kila siku ya shambani .Hii inaonekana ni kama ni zizi ya ng'ombe.

Huyu mtu ambaye anaonekana amevaa vazi la kinga na njano akinyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Mtu huyo amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni kinachoonekana kuwa ya rangi ya njano na buluu kinaonekana kuwa na jina parmete imeandikwa juu yake.

Hii ni shamba la migomba lenye migomba mingi iliyopandwa kwa mistari. Migomba mingi ina ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa za kijani. Majani ya migomba ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kama shamba lenye afya na inalostawi vizuri.

Hu ni mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado ni za kijani kibichi. Imeungana pamoja na kuning'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi, huku zikizungukwa na majani ya kijani kibichi ya mti wa ndizi. Nyuru inaonekana kupitia majani, ikionyesha mazingira ya angavu.

Huyu mwanaume mwenye asili ya Kiafrika anayevaa kofia nyeupe na shati la buluu lenye muundo akifanya kazi shambani. Anaonekana akishika au kuchunguza majani makubwa ya manjano yanayofanana na ya migomba au mimea ingine mikubwa. Anatabasamu usoni.

Hii ni chumba cha kukusanyia maziwa au duka la maziwa. Mbele kuna makopo mengi ya chuma yanayotumika kubeba maziwa. Kuna watu wawili wanaonekana ndani ya jengo mmoja wao amevaa kofia nyeupe labda anahudumia wateja au anapanga maziwa.

Hii ni eneo wazi au eneo la biashara, ambayo ndizi nyingi zimewekwa chini zikiwa zimefungwa katika mafungu au mikungu zikiwa tayari kuuzwa, watu kadhaa wanaonekana baadhi yao wakiwa wamejishughulisha na ndizi hizo, pengine wakinunua au kuuza.

Hii ni mkono ya watu wawili wakichanganya kitu ndani ya bakuli kubwa la chuma. Mmoja anaonekana kushikilia kijiko kikubwa cha mbao au cha asili na kuchanganya mchanganyiko unaoonekana kuwa maji maji na wenye rangi ya kahawia nyeupe. Mwingine ana mkono wake karibu na bakuli akishikilia kitu kinachoonekana kama kibuyu kidogo kilichokatwa au chombo kingine cha asili.

Hii ni mandhari ya kijijini au ya kilimo chini ya anga la blue na mawingu meupe. Katikati kuna mmea mkubwa wa mgomba na migomba mingine midogo inaonekana nyuma yake. Upande wa kushoto, kuna mmea mrefu pengine nyasi au mazao mengine na mbali zaidi kuna miti mingine iliyopandwa mlima au kilima.

Huyu mwanamke anayeonekana kuwa mwanasayansi au mtaalamu wa maabara akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara, barakoa ya blue , kofia ya nywele ya kijani kibichi na glavu za blue . Yuko ndani ya maabara au chumba cha majaribio ambapo kuna meza ya chuma isiyoshika kutu. Mwanamke huyo anashikilia chupa cheupe chenye kimiminika kama maziwa.

Hii ni migomba iliyo na ndizi ambazo zimefunikwa kwa mifuko ya buluu ya plastiki. Mifuko hii hutumika kulinda ndizi dhidi ya wadudu, ndege na hali mbaya ya hewa na pia husaidia ndizi kuiva sawasawa. Inaonekana kama shamba la ndizi.

Hawa ni ng'ombe kadhaa ndani ya zizi au banda la ng'ombe. Ng'ombe wengi wamelala chini wengine wakiwa wamelala ubavu na wengine wakiwa wamelala kifudifudi . Inaonekana kuna nyasi au majani makavu chini kama matandiko. Pia kuna ng'ombe wengine wamesimama kwa umbali. Kwa ujumla, inaonyesha mazingira ya kawaida ya zizi la ng'ombe.

Huyu mtu labda mukulima au mfanyikazi wa mifugo akiwa amevalia mavazi ya kujikinga na kofia. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mkononi. Anatumia kifaa hicho kunyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe ambaye amefungwa kwenye zizi la mbao. Anaonekana kama anafanya shughuli za kuthibiti wadudu au ugonjwa wa ng'ombe.

Huyu mwanamke anakamua ng'ombe. Anatabasamu na anaonekana kufurahia anachokifanya. Amevalia shati ya mirabamiraba la buluu kijani na suruali ya buluu. Ng'ombe ni mweusi na mweupe. Mwanamke huyu ameshika chombo cha kukamulia maziwa.

Hizi ni ndizi mbili zilizokomaa zikiwa zimelala juu ya uso unaoonekana kama mbao uliopakwa rangi nyeupe au rangi isiyokolea. Ndizi hizo zina rangi ya manjano na inaonekana kuwa na mikwaruzo au na mafunani juu yake.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbichi zilizomenywa. Nyuma ya mkono kuna ndizi zingine ambazo hazijamenywa zikiwa zimekusanyika kwenye chombo au sinki. Inaonekana kama mtu anajitayarisha kupika au kutumia ndizi hizo.

Hili ni banda la ngombe, ambapo ngombe kadhaa wanaonekana wakifungwa, banda hili lina sehemu maalum ya kulisha na inaonekana kuwa imejengwa kwa kutumia mbao na vyuma, ngombe wengi wanaonekana wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wengine wachache wana rangi ya kahawia.

Huyu mwanamke anaoenekana kuwa mfanyabiashara akiuza ndizi katika soko. Kuna rundo kubwa la ndizi ya aina tofauti zimewekwa mbele yake na pia nyuma yake. Mwanamke huyu amevalia kofia na shati jekundu na anaonekana akishughulika na ndizi hizo. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili wanaonekana pia kuwa wafanyibiashara sokoni.

Huyu ni mtu anayekamua ng'ombe. Mtu huyu amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi na anaonekana kukaa chini huku akikamua maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia nyeupe na anaonekana kuwa ndani ya zizi au eneo iliyojengwa kwa mti. Kuna ndoo au chombo chini kinachotumika kukusanya maziwa.

Hii ni shughuli ya kukusanya maziwa. Mbele kuna mwanaume amesimama karibu na mitungi mikubwa mitatu ya chuma, ambayo kwa kawaida hutumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa. Mitungi miwili kati ya hiyo ina rangi ya buluu na nyeupe juu na mmoja una rangi ya chuma pekee.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za kijani kibichi. Nyuma ya mkungu huo kuna majani makubwa ya mti wa ndizi na pia sehemu ya chini la mti huo anga la blue linaweza kuonekana kwa umbali.

Hii ni mazingira ya kijijini au mashambani. Katikati yao, kuna banda ndogo iliyojengwa kwa mti na matawi kama paa likitoa kivuli. Ndani ya banda hilo, kuna ng'ombe watatu au wanne walio na rangi tofuati, yakiwemo weusi na weupe. Wanaonekana wamesimama au wakila.

Hili ni zao la maindi iliyo athiriwa na ugonjwa tunaoweza kuona gunzi la maindi ambalo limearibika likiwa na uvundo mweusi na sehemu zilizo oza jambo linaloashiria ugonjwa unaoweza kuwa umeathiri maindi hayo. Majani ya mimea ya maindi yanaonekana kuwa na afya kwa kiasi.

Hivi ni vigomba vyenye ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva, ndizi hivo ziko kwenye vichala vikubwa vilivyoshikamana na shina la migomba. Majani makubwa ya migomba yanaonekana nyuma na kuashiria mazingira ya shamba la migomba.

Hii ni migomba mingi iliyokatwa na kuwekwa chini, ikiwa tayari kuuzwa au kusafirishwa, ndizi hizi hizi bado ni mbichi na zina rangi ya kijani kibichi zimepangwa katika ndo kubwa, zikionyesha wingi wa mazao kuna watu wachache wanao onekana kwa umbali ikionyesha huenda ni soko au eneo la biashara la ndizi.

Hili ni soko lenye matunda mengi, katika sehemu ya mbele na katikati. Kuna migomba mingi iliyoning'inia ikiwemo ndizi mbichi na ilizoiva. Kwa nyuma kuna matunda na mboga nyingine iliyopangwa kwenye vibanda ikionyesha mandari haya ya soko.

Hii ni shamba la mahindi, ambalo inaonekana kuwa limeadhirika na wadudu. Majani ya mahindi yana mashimo na yamechanika, dalili inayoashiria uharibifu unaoweza kusababishwa na viwavi kama vile viwavijeshi ambao ni wadudu wanaharibu sana mahindi.

Hili ni shamba lenye mimea ya ndizi, mbele kuna mimea midogo iliyopandwa ardhini ambayo inaonekana kuwa imepatiwa maji ikiashiria umwagiliaji, nyuma ya mimea midogo kuna miti mikubwa ya ndizi iliyokomaa.

Huu ni ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine.Ng'ombe huyu ana rangi nyeupe na madoa nyeusi na amefungwa kamba shingoni. Amesimama kwenye eneo la saruji ambayo inaonekana kuwa safi na lenye unyenyevu kidogo. Kushoto kwake kuna uzio wa chuma na nyuma yake kuna ukuta wa saruji.